Ndani ya duka hili kuna blanketi, shuka zenye rangi tofauti. Pia, kuna wateja ambao wananunua, na kuna bango, nyekundu, yenye maandishi nyeupe ya inayoonyesha bei.

Katika duka hili , kuna blanketi na shuka ambazo zimepangwa kutumia vitundukio vya nguo kwa mpangilio mzuri . Pia kuna wateja ambao wananunua na wengine wanakagua . Kuna bango ambazo ni nyekundu na zina maandishi meupe , ambayo yanaonesha bei ya kila bidhaa.

Ndani ya duka hili kuna mavazi mbalimbali ambayo ni ya wanaume. Mavazi haya ni kama makoti ambayo yamepangwa kwa utaratibu au kwa njia inayofaa. Wakati mwingine mavazi haya yanapatikana kwa wingi ili wateja waweze kupata mitindo enye inayowafaa na waje kuwa na mvuto zaidi.

Ndani ya duka hili, kuna mavazi mbalimbali na yenye rangi tofauti. Mavazi haya ni kama shati, koti, suruali na nyinginezo. Nyingine zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri na pia kuna mwangaza ulio kwenye dari unaomulika na kufanya papendeze.

Duka hili la nguo ambapo mavazi ni ya wanaume, ambayo ni ya rangi tofauti na ni aina mbali mbali, kama koti na shati . Koti zimepangwa kwenye viage na shati zimekunjwa na kupangwa kwenye safu . Kuna mwanga unaotoka kwenye balbu zilizo kwenye dari na kufanya mahali hapa papendeze.

Gari hili, ambalo ni la aina ya Passo , limeegezwa kwenye mbele ya jengo moja. Lina usajili wa nambari KDQ sufuri saba sita j , ikiashiria ya kwamba, liko nchini Kenya. Pia kwa mbali kuna magari mengine na majengo ya kifahari.

Gari hili nyeusi, ambalo ni la Prado TX, limeegezwa nje, uani, ambapo kuna nyasi, na mbele kuna miti, na majengo mengine.

Kwenye karakana ama gereji, kuna magurudumu ya gari yanayooshwa. Ikitumia maji na sabuni, magurudumu haya ni manne yameegezwa kwenye sakafu ili kurahisisha kuosha.

Gari aina ya Nisani yenye rangi ya kijivu imeegezwa kando ya barabara, madirisha yake ni ya rangi na iko na nambari ya usajili ambayo haiyonekani kwa wazi. Nyuma kuna nyaya za stima zinazopita hapo na pia kuna miti na magari zingine kwenye barabara iliyo kando.

Gari hili limeegezwa kando ya barabara. Lina rangi ya kijivu na madirisha yake ni ya rangi. Inaonekana namba yake ya usajili ila kwa umbali. Kando yake kuna nyaya za stima ambazo zimepita. Na gari hili lina uwezo wa kubeba abiria kumi na wanne ama watu kumi na wanne.

Gari aina ya nissan yenye rangi nyeupe imeegezwa kwenye barabara. Ina usajili wa KCG 795S na madirisha yake ni yenye rangi. Kando kuna nyaya za stima na pia kuna miti ya kijani.

Sehemu hii ya soko ya wazi, iko na bidhaa tofauti, kuna mavazi, kuna leso za kitamaduni, kuna michongo ya wanyama na pia ya watu, na, vifaa vingine tofauti, kuna wateja au wanunuzi walio katika soko hili.

Kando ya barabara hii ya lami, kuna manyumba mawili, moja imepakwa rangi nyeupe, na nyingine haijapakwa. Manyumba haya yanakaa ya kukodisha na yanakaa ya maghorofa na yameundwa kwa muundo wa kisasa. Juu, kuna bango ambazo zimeandikwa to let kumaanisha ni nyumba za kukodisha.

Jumba hili ambalo linaweza kuwa la kukodisha, ni la rangi ya jano. Madirisha yake, yamepakwa rangi nyeusi. Na kwa paa yake, kuna tanki ya maji, ambayo ni ya rangi nyeusi. Jengo hili limezungukwa na ukuta, na nyuma kwa umbali, kuna nyumba ingine, ambayo ni ya kifahari.

Ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa, mbalimbali, ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Bidhaa hizi ni kama: sabuni, mafuta ya kupikia. Na kwa mbali kuna jokovu, ambapo kumewekwa vinywaji, na kando yake kuna troli ya kijani kibichi. Upande kwenye rafu, kuna jina ya duka hili, ambayo ni Clean Shelf.

Ndani ya duka kubwa kuna njia wazi ambayo inawarahisishia wateja wakinunua bidhaa zao kando kwenye rafu kumepangwa bidhaa ambazo ni vinywaji kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kwenye dari kuna bulb inayotoa mwanga na kufanya duka hili lipendeze.

Ndani ya duka kubwa kuna njia kati illiyojaa bidhaa nyingi. Kando za njia hio kuna rafu za bidhaa kama vile vyakula vya nyumbani vifaa vingine vya matumizi ya kila siku. Mwanga ya duka hii nzuri ikionyesha mazingira yenye usafi na mpangilio mzuri. Alama za bei zimewekwa wazi ili kuweza kusaidia wateja wanaponunua.

Ndani ya duka kubwa , kuna bidhaa tofauti ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri . Hizi ni kama chakula na matunda na zinginezo. Pia kuna mabango ambayo yanaonesha bei ya bidhaa hizi na pia kuna wateja ambao wananunua humu ndani.

Ndani ya duka kubwa, kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Bidhaa hizi ni kama vinywaji, matunda, na pia vyakula. Juu ya dari kuna jina ya duka hili ambalo ni Clean Shelf na pia kuna mwangaza unaotoka kwa balbu zenye ziko kwenye dari.